Mama na mtoto waliovalia nguo nyeupe huku wameshika miswaki yenye dawa kwa ajili ya kusafisha vinywa pamoja na meno ili yasiweze kushambuliwa na wadudu.

Daktari akitoa matibabu ya meno huku akiwa amevalia vifaa maalumu, vinavyomuwezesha kuona vizuri ndani ya kinywa cha mgonjwa.

Mgonjwa aliyelala na kufunua kichwa chake pamoja na mtaalamu wa afya ndiye aliyevaa nguo ya bluu mpauko, huku akiwa ameshika vifaa vya kisasa mkononi kwa ajili ya kutoa matibabu ya meno.

Mgonjwa akiwa amelala na kufumbua kinywa, mtaalamu wa afya aliyevaa nguo za bluu huku akiwa ameshika kifaa maalumu mkononi mwake kwa ajili ya kutoa matibabu ya meno.

Mgonjwa aliyelala huku akiwa amefumbua kinywa chake, na kushika meno kwa kidole. Pamoja na mtaalamu wa afya aliye na kifaa chenye rangi nyeupe, kwa ajili ya kutolea matibabu.

Mgonjwa aliyelala huku akiwa amefungua kinywa chake pamoja na wataalam wa afya wakiwa wamevalia barakoa huku wameshika vifaa maalumu mikononi mwao wakitoa huduma ya matibanu ya meno.

Mtaalamu wa afya akitoa matibabu ya meno ya mgonjwa, huku akitumia kifaa maalumu kinachomwezesha kuona vizuri ndani ya kinywa.

Kinyago kinachoonyesha mpangilio wa meno ndani ya kinywa cha binadamu, kikiwa katika mikono ya mtaalamu wa afya, huku akitumia kifaa maalumu kwa ajili ya kutolea huduma ya matibabu kwa mgonjwa.

Daktari akitoa matibabu ya meno kwa mgonjwa, huku akisaidiwa na mkunga wa kike.

Miti yenye majani yenye rangi ya kijani kibichi, uwanja wenye nyasi fupi pamoja na wanafunzi waliovaa sare, huku wakipanda miche midogo ndani ya mashimo, kwa ajili ya kutunza mazingira.

Gari lenye rangi la bluu, kundi la watu ikikusanya chupa ya plastiki, kwa ajili ya lengo la kutunza mazingira.

Wataalamu wa afya wakitumia mashine za kisasa moja iliyowekwa juu ya meza, na nyingine juu ya kichwa cha mgonjwa ili kutambua tatizo alilonalo, na waweze kulitibu.

Chumba chenye mlango uliowazi, viti virefu vilivyo tengenezwa kwa mbao na vyuma vikiwa juu ya sakafu ya marumaru, ambavyo vimekaliwa na watu wakisubiri huduma za kiafya kutoka kwa wataalamu.

Nyasi nyumba iliyojengwa kwa kuta ndefu na fupi kwa matofali ya kuchoma na vyuma vilivyopakwa ranagi ya kijivu. Huku kukiwa na mitungi ya gesi ndani yake inayosaidia wagonjwa wenye shida ya upumuaji.

Mgonjwa aliyekaa juu ya kiti akiwa amefumbua kinywa chake ndani ya chumba pamoja na mtaalamu wa afya, aliyeshika vifaa maalumu mikononi mwake akitoa huduma ya matibabu ya meno.

Mgonjwa aliyekaa ndani ya chumba, pamoja na mtaalamu wa afya, aliyevaa koti jeupe na kifaa maalumu masikioni mwake akitoa matibabu.

Kabati lenye rangi nyeupe lililo tengenezwa kwa mbao huku likiwa limegawanywa katika vyumba vyenye ukubwa unaolingana na vitabu vya aina mbalimbali ndani yake, pamoja na mtaalamu wa afya akitumia kompyuta mpakato iliyo juu ya meza tayari kwa kutoa huduma.

Mashine ya kisasa pamoja na wahudumu wa afya wakiwa kwenye chumba, huku wakisaidiana kutoa huduma kwa mgonjwa alielazwa kitandani.

Mashine za kisasa, Wataalamu wa afya, waliovalia mavazi maalumu, huku wakitoa huduma za matibabu kwa mgonjwa, ndani ya chumba maalum cha upasuaji.

Mtaalamu wa afya akiwa amesimama mbele ya kabati lililotengenezwa kwa mbao na kugawanywa katika vyumba vidogo, vyenye dawa zilizopangwa katika makundi yanayofanana kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali ya binadamu.

Mabosi ya dawa yaliyo juu ya meza yaliyotengenezwa kwa mbao, mtaalam wa afya aliyevaa koti jeupe na kitambulisho kinacho ning'inia shingoni mwake, akitoa huduma za matibabu kwa wagonjwa.

Wahudumu wa afya walio vaa makoti ya rangi nyeupe, pamoja na vitambulisho vinavyoning'inia shingoni, wakiwa wamesimama mbele ya bango kwa ajili ya kutoa huduma.

Mtaalamu wa afya amesimama mbele ya ukuta wenye rangi nyeupe huku akiwa amevalia mavazi yenye rangi nyeupe, akiwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma kwa wagonjwa.

Mtaalamu wa afya aliyesimama mbele ya ukuta huku amevaa mavazi maalumu yenye rangi ya bluu akiwa tayari kwa ajili ya kutoa huduma ya afya.

Meza iliyotengenezwa kwa mbao ikiwa ndani ya chumba chenye madirisha yaliyo na mapazia, pamoja na wataalamu wa afya waliokaa kwenye viti, na wengine wakiwa wamesimama. Wote wakiwa tayari kutoa huduma za matibabu.

Ukuta wenye rangi nyeupe. Mtaalamu wa afya ya akili akiwa anamsikiliza mgonjwa akiongea. Huku wote wakiwa wameketi kwenye viti vilivyotengenezwa kwa mbao na magodoro kwa ajili ya kutoa matibabu.

Vitoto vichanga vilivo wekwa ndani ya mashine za kisasa kwenye chumba maalumu. Pamoja na mtaalamu wa afya kwa ajili ya kutoa huduma za matibabu kwa magonjwa mbalimbali.

Mashine ya kisasa, wataalamu wa afya waliyovalia barakoa na kuziba nywele zao wakitoa huduma kwa kitoto kichanga huku wote wakiwa ndani ya chumba maalumu.

Viti virefu vilivyotengenezwa kwa mbao, vilivyokaliwa na wanawake wakiwa wamebeba watoto; huku kukiwa na mtaalamu wa afya akitoa huduma ya kupima uzito kwa vichanga.

Watoto wa chekechekea wakipewa dawa kutoka kwa mtaalamu wa afya kwa ajili ya kutibu magonjwa, huku wakiwa ndani ya chumba kilichojengwa kwa mabati.

Kundi la watu wakisimama pamoja na wanawake waliokaa nyuma ya viti, wakiwa wamebeba watoto, mtaalamu wa afya akiwapa dawa kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Mtaalamu wa afya amevaa mavazi meupe akimchoma sindano mtoto aliyebebwa na mama yake, kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Miti, nguzo ya umeme ,nyumba ,magari pamoja na wataalamu wa afya wakitoa huduma za matibabu kwa vijana wenye jinsia ya kike.

Kopo la plastiki lililofungwa kwa mfuniko na kuzungushiwa karatasi nyeupe, lenye picha ya mimea yenye rangi ya kijani kibichi lililo na dawa za asili kwa ajili ya kutibu magonjwa mbalimbali.

Bonde la maua lililoota juu ya nyasi, yenye rangi ya kijani kwa ajili ya kutengeneza dawa za asili, zinazoweza kutibu magonjwa ya aina tofauti.

Vidonge vyenye rangi ya kijani kibichi vilivyotengenezwa kutokana na mimea ya asili ili viweze kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Chupa nyeusi iliyofunikwa yenye maandishi yenye dawa za asili ndani yake kwa ajili ya kutibu magonjwa ya aina mbalimbali, huku ikiwa imebebwa juu ya mikono.

Majani yenye rangi ya kijani kibichi yakiwa juu ya chombo kilichotengenezwa kwa mbao, kwa ajili ya dawa za asili, zinazoweza kutibu magonjwa ya aina mbalimbali.

Mti mdogo ulioota juu ya nyasi fupi pamoja na mkono ulioshika majani yenye rangi ya kijani kibichi, yanayotumika kutengeneza dawa za asili zinazo tibu magonjwa mbalimbali.